Darasa la chuo kikuu ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele akifundisha kwa kutumia ubao, wanafunzi wana daftari na kalamu mezani wakionesha mazingira ya kitaaluma yenye umakini na ushirikiano wa moja kwa moja, muonekano huu wa darasa unaakisi utaratibu wa elimu ya juu.

Darasa la chuo kikuu lenye mazingira ya kujifunzia yaliyoandaliwa kwa ufanisi, ambapo mwalimu anawasilisha mada kwa wanafunzi waliokaa kwenye madawati, wakiwa na komputa mpakato ndogo na vitabu, ikiashiria matumizi ya teknolojia na mbinu shirikishi katika elimu ya juu.